Duka la nguo likiwa na nguo zilizo pangwa vizuri, mabegi ya shule au mizigo juu ya rafu baadhi yakiwa na miundo ya kuvutia. Bei ya shilingi Mia moja hamsini inaonekana.

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi, lina mavazi na vifaa mbali mbali vya mitindo. Taa za mvua zinaangazia bidhaa, na sakafu ni nyeupe na safi. Mandhari yanaonekana kua ya kisasa na ya kuvutia zaidi.

Duka la nguo la Vivo lina mavazi ya kisasa na ya rangi mbali mbali yaliyopangwa kwenye reki. Duka hili linaashiria maendeleo ya sekta ya rejareja na mitindo nchini Kenya. Inatoa fursa ya biashara ya ajira

Pakiti ya nguo za ndani za wanawake zikiwa zimefungwa vizuri na kuning'inizwa kwenye duka iliyochapishwa Woolworths na inaonekana kuwa saizi ndogo. Rafu zilizojaa bidhaa zingine za nguo za ndani zikionekana nyuma.

Duka la nguo lina mavazi mengi ambalo limepangwa vizuri kwenye rafu na meza. Kuna bango kubwa linaloonyesha punguzo la hadi asilimia arobaine kwa kila bidhaa zilizochaguliwa. Duka linaonekana la kisasa na lenye bidhaa za kutosha.

Nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye reki ndani ya duka labda duka la mitumba au duka la nguo za kawaida. Kuna mashati ya rangi tofauti baadhi yakiwa na miraba na koti la kijeshi la kujificha upande wa kulia. Mazingira yanaashiria kuwa ni ndani ya duka la rejareja.

Duka la nguo lenye mpangilio maridadi na wa kisasa . Nguo mbalimbali zikiwemo zenye michoro na rangi mbalimbali zimening'inia kwenye nguzo za mbao. Kuna rafu za mbao zenye vitu za mapambo, mifuko na mimea iliyopandwa ndani.

Hili ni onyesho la mitindo ndani ya duka. Mezani kuna viatu, mifuko, na vifaa vingine vya mitindo vinavyoonekana. Kwenye bango, kuna tangazo la punguzo la asilimia thelathini kwa bidhaa mbali mbali. Mazingira yanaonekana kua ya kisasa na ya kuvutia.

Vichapo vya mkanda vikiwa vimepangwa kwa mtindo mzuri, vyenye rangi tofauti kama rangi ya kahawia, bluu na nyeusi. Kila moja ukiwa na alama za bei. Vichapo vyote vinaonekana kuwa katika hali nzuri, na vinavyofaa kwa mtindo mbalimbali. Mazingira ni safi na vinatoa mwonekano wa kuvutia wa bidhaa.

Duka la nguo za mitumba likionyesha watu wakichagua nguo na mifuko iliyopanngwa kwenye rafu na meza. Kuna sehemu maalum ya nguo za watoto, ni duka linaonekana kuwa la bidhaa nyingi. Inaonyesha biashara ya nguo za mitumba nchini.

Hili ni duka la bidhaa za kifahari na maridadi na vifaa mbalimbali vya wanawake. Kuna kofia, kuna mikoba na vitu vya mapambo kama vile shanga na pete vikiwa vimepangwa kwa uzuri kwenye rafu.

Duka la nguo linabidhaa mbalimbali za mitindo kama vile shati, kanga, pete na miwani ya jua iliyopangwa kwa uzuri pia kuna viatu na mikoba mingine inayoonekana nyuma hii inaashiria biashara ya bidhaa za urembo na mitindo.

Hili ni duka la nguo na viatu linaonekana la kisasa na limepangwa vizuri. kuna manguo na viatu vya aina mbalimbali vilivyopangwa vizuri kwenye rafu zake.

Duka la nguo lililojaa bidhaa kama vile kofia, vitambaa, mikoba, vitu vya mapambo na mitandio zote zinaonyesha kwa mpangilio mzuri.

Hapa ni mbele ya maduka mawili, moja likiwa saluni ya nywele na lingine duka la nguo liitwalo Budget Wear The Thrift Shop. Kuna wanasesere waliovalishwa nguo mbele ya saluni na watu kadhaa wakiwemo mwanaume aliyevaa mavazi ya kipekee akiongea na msichana.

Duka la nguo lililojaa kofia za ukbwa na rangi mbalimbali. Zikiwa zimepangwa kwenye stendi. Kuna kofia ya rangi tofauti tofauti, pia kuna mitandio na nguo zikiwa zimeonyeshwa nyuma.

Hili ni gari la kale Landrover aina ya lori la uwazi lenye rangi ya kijani kibichi likiwa limeegeshwa barabarani, Gari linaonekana limetunzwa vizuri likiashiria thamani yake ya kihistoria na uwezo wake wa kutumika hata leo, hii inaweza kuonyesha biashara ya magari au magari ya zamani nchini.

Hili ni gari la kifahari. Likiwa limeegeshwa kwenye nyasi ndefu, karibu na miti. Rangi yake, inang'aa kwenye mwanga wa jua. Inaonekana kua liko katika hali nzuri zaidi.

Gari la aina ya SUV inaonekana imara imevalia paa la kubebea mizigo, ina rangi ya buluu ina matairi makubwa. Hapo kando kuna miti inayoashiria utulivu wa eneo hilo.

Sehemu ya mbele ya gari yenye nembo na ubafu wake. Linaonyesha rangi ya bluu iliyokolea; likipendekeza kuwa ni gari la zamani au ni la kipeke. Sehemu ya juu ya kioo inaakisi anga ikionyesha kuwa ni mchana na kuna mawingu.

Sehemu ya nyuma ya gari ikionyesha viti vitatu vya ngozi na kitanda cha kati. Vinaonekana kuwa safi na vizuri na kuna nafasi ya kutosha kwa abiria. Vina rangi ya kijivu na nyeusi ikionyesha mwonekano wa kisasa. Katika nyuma kuna manthari ya kijani inayoonekana kupitia dirisha ikionyesha mzingira ya nje. Hali inaonekana kuwa tulivu na ya kupendeza.

Gari ambalo limeegeshwa kando ya barabara, lina rangi ya buluu na nyeusi na lina vifaa vya ziada juu yake. Mandhari inaonyesha mazingira ya mashambani na kuna majani na miti nyuma ya gari.

Gari dogo jeupe aina ya Suzuki alto likiwa limeegeshwa nje. Liko katika hali nzuri na namba ya usajili ya Kenya KDH 990J inaonekana wazi mbele.

Trela kubwa ikiwa imebeba magari mengi. Magari hayo yamepangwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za trela tayari kusafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine, labda kutoka kiwandani hadi kwa muuzaji au soko la magari.

Sehemu ya ndani ya gari inayoonyesha sehemu ya mbele ya viti vya dereva. Gari lina dashibodi safi na vifaa vya kisasa. Kiti cha dereva kimepangwa vizuri na kuna mwangaza wa jua unaingia ndani. Hii inatoa picha ya mazingira ya safari na faraja ya ndani ya gari.

Hili ni gari la kijivu la kia likiwa limeegeshwa mbele ya lango lenye mapambo. Gari linaonekana liko katika hali nzuri na taa zake za mbele zimewashwa.

Muuzaji wa magari anaongea na wanandoa, mwanaume na mwanamke ndani ya chumba cha maonyesho ya gari. Muuzaji anaonekana akiwaonyesha kitu kwenye komputa ndogo. Wote wanaonekana kuzingatia maelezo anayopeana muuzaji.

Gari ndogo la abiria lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto; linaonekana kuwa katika hali nzuri na linaweza kutumika kwa usafirishaji wa abiria. Nyuma ya gari kuna mti na anga ilioonyesha mazingira ya nje.

Mwanamke anapokea funguo za gari, huku anatabasamu akiwa amekaa kwenye kiti cha dereva. Mwanaume mwingine amekaa nyuma yake, ni kama shughuli ya kununua au kukabidhi gari.

Gari dogo la abiria aina ya Toyota limeegeshwa usiku jijini, likiangaziwa na taa za barabarani. Mlango wa kando wa gari hili limefunguliwa na namba ya usajili ya Kenya.

Hili ni gari dogo jeupe la Suzuki, likiwa limeegeshwa nje. Gari lina namba ya usajili KDH 990J. Na linaonekana liko katika hali nzuri.

Gari ya rangi ya fedha, ina muundo wa kisasa na ni maarufu kwa ufanisi wake na faraja ya ndani. Taa za nyuma zimedhamiria na miguu ya gari iko na magurudumu makubwa. Hii ni chaguo bora kwa safari za mijini na nje ya nchi.

Gari ndogo jeusi aina ya Toyota, limeegeshwa kando ya barabara, likionyesha namba ya usajili za Kenya. Nyuma kuna jengo la kituo cha mafuta na maduka mengine. Anga ni la samawati, na kuna mwanga mzuri wa jua.

Hili ni gari jeusi linalong'aa likiwa limeegeshwa katika eneo la maegesho. Gari linaonekana limetunzwa vizuri. Nyuma kuna jengo au muundo mbinu yenye nguzo za manjano.

Sehemu ya ndani ya gari inaonyesha dashibodi, usukani, kiti cha dereva na kiti cha abiria wa mbele. Kiti cha abiria kina rangi ya kahawia na dashibodi ina mfumo wa redio na vidhibiti vingine. Miguuni kuna mikeka ya plastiki.

Viti vya nyuma vya gari ambavyo vina kitambaa kinachofanana na ngozi. Kuna sehemu ya kuwekea mikono katikati ya viti vya nyuma. Chini kuna mikeka ya sakafu ya rangi ya buluu. hii inatoa taswira ya nafasi ya ndani ya gari ikionyesha usafi na mpangilio.

Hili ni gari jeupe la kisasa aina ya Volkswagon, likiwa limeegeshwa barabarani. Gari linaonekana jipwa na lina stika kwenye kioo cha mbele. Nyuma kuna miti na mabango ya barabarani.

Maonyesho ya magari ambapo magari kadhaa yame egeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Watu wengi wameazunguka magari chini ya anga safi na miti ilio kando kando.

Gari la aina ya SUV lenye rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya garaji. Liko katika hali nzuri. Magari mengine yameegeshwa nyuma yake, huku mwanga wa ndani ukionyesha mazingira ya garaji. Mbele ya gari kuna kinga ya chuma, ikiongeza muonekano wake wa nguvu.

Maonyesho ya magari ya kifahari yanayoashiria kituo cha magari chenye magari ya bei ghali kama vile Macedes. Inaonyesha ulimwenhu wa magari ya kisasa na ya anasa labda jijini

Sehemu ya ndani ya kiwanda kikubwa ambapo mabasi kadhaa bado hayajakamilika yamepangwa kwa mfululizo mengi yao ya rangi ya chungwa huku moja ikiwa jeupe.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa aina mbalimbali za matunda, na mboga. Ndizi zimetundikwa juu, huku nyanya, karoti, na mahindi vikiwa vimepangwa chini kwenye masunduku na mifuko yake.

Hili ni soko kubwa lenye shughuli. Kuna vibanda vingi vinavyouza aina mbalimbali za bidhaa ikiwemo matunda ,mboga, sanaa na nguo. Watu wanatembea na kununua bidhaa kuashiria shughuli nyingi za kibiashara.

Hili ni soko la wazi au la kando ya barabara likiwa limajaa bidhaa za kitamaduni na za sanaa. Bidhaa hizi ni pamoja na shanga, mikufu na mapambo mengine yenye rangi nyingi tofauti tofauti yakiakisi utamaduni wa kienyeji. Wateja na wachuuzi wanaonekana wakipita wakiongeza uhai kwenye mandhari.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi katika soko. Zinawakilisha utamaduni tajiri wa waafrika na sanaa ya ufundi wa mikono. Zinaweza kuwa mikufu, vikuku au mapango mengine na zote zinaonyesha urembo wa kipekee.

Soko kubwa la bidhaa za sanaa na ufundi zikiwemo vinyago vya mbao, nyungu na mapambo ya shingo. Kuta za dari zimepambwa kwa michoro na vitambaa vyenye sanaa ya kiafrika kuashiria utamaduni na ufundi wa eneo hili.

Soko kubwa lililo wazi likiwa limejaa watu. Baadhi yao wameketi chini kando ya bidhaa zao na wengine wamesimama huku wakizungumza. Kuna jengo kubwa la zege lenye paa la kipekee likionekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mwanga mkali.

Soko la wazi lililo jaa matunda na mboga zilizo pangwa kwenye meza. Watu wachache wanatembea sokoni huku baadhi ya wauzaji wanasubili wateja wao. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za soko.

Sanamu za wanyama na mapambo mengine. Yote yanatengenezwa kwa mikono. Zinaonyesha utajiri wa sanaa na utamaduni wa kiafrika, na ni zawadi nzuri kwa watalii au mtu yeyote anayependa vitu vya kipekee.

Soko lenye shuguli nyingi likiwa limejaa matunda na mboga. Rundo kubwa la nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na vitunguu vyeupe au viazi vyeupe. Kuna karoti na mboga nyingi za kijani. Nyuma kuna watu na bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa vizuri.

Duka la nguo au chumba cha kuonyeshea bidhaa kikiwa na rafu zilizojaa vitambaa vyenye ruwaza mbalimbali za kiafrika. Katikati kuna koti la kijani lililoshonwa na upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inia, inaashiria biashara ya nguo na ya vitambaa.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na kukaushwa wakiuzwa sokoni. Samaki hao wamepangwa kwa wingi na baadhi yao wanaonekana kuwa tayari kuliwa. Nyuma ya meza kuna mtu anayeonekana kuwa muuzaji.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wanauza mboga na bidhaa nyinginezo kutoka ardhini . Lori lenye turubai la bluu limeegeshwa upande mmoja. Majengo marefu yanaonekana nyuma ikionyesha kuwa soko hili liko katikati ya jiji.

Hii ni mifuko ya mikono ya kuvutia iliyotengenezwa kwa ustadi ikiwa ikiashiria ya sanaa ya ufundi wa ndani ,mifuko hii ina mchanganyiko wa rangi na miundo na ngozi iliyochongwa kwa uzuri inatoa hisia ya soko la kitamaduni au duka la zawadi.

Kibanda cha soko kinachouza vitu na mapambo mbalimbali, kama vile shanga, mkufu, mikanda, vikiwa vimetundikwa na kuonyeshwa vizuri. Paa la bati linaonekana juu, na anga ni la samawati lenye mawingu linafanya mandhari kuvutia.

Maua ya rangi tofauti, ikiwa na maua ya manjano na zambarau. Maua haya yanaonekana kuwa safi na ya kuvutia yanabainisha uzuri wa asili. Inaonyesha umuhimu wa maua katika kuboresha mazingira.

Hili ni rundo kubwa la ndizi za aina mbalimbali zilizopangwa kwenye gunia ,ndizi hizi hizi zina rangi ya manjano na kijani njano zikionyesha kuwa zimeiva kwa viwango tofauti.

Sehemu ya ndani ya duka la ngo ambapo kuna rafa nyingi za nguo zilizotundikwa. Nguzo ya mbao inaonekana katikati na nguo zinaonekana kuwa zimeshikana na kuchafuliwa na takataka chini. Rangi na mitindo mbalimbali ya nguo zinapatika lakini mazingira yanaonekana kuwa chafu. Hali inaonyesha shughuli nyingi ya biashara lakini kuna haja ya usafi.

Soko kuu la jiji linaonyesha rangi na michoro maridadi pamoja na majengo marefu nyuma. Watu wanatembea mbele ya soko, na anga ni blue safi. NI picha inaonyesha uhai wa jiji.

Soko la maua lenye shughuli nyingi. Wafanyibiashara wawili wanandaa maua chini ya hema la kijani. Maua mengi hasa roses yamepamgwa kwenye ndoo. Sakafuni kuna petali za maua zilizotapakaa zikionyesha shughuli ilivyo.

Soko la ghorofa ambapo wanabiashara wanauza matunda na mboga mbalimbali. Ghorofa ya juu ina wauzaji wachache bali ya chini inashughuli nyingi sana.

Bucha inaonesha vipande vya nyama mbichi vikipangwa kwenye jokofu ya kuonyeshea. Juu kuna mizoga ya nyama iliyotundikwa. Mafundi wa nyama wanaonekana wakifanya kazi yao, na sehemu inaonekana kama duka la nyama la kawaida.

Hili ni soko la wazi linalouza viatu. Viatu vingi vya aina mbalimbali vimepangwa na kuning'inizwa kwenye muundo wa muda. Eneo hili linaonekana kuwa chafu kidogo na kuna ndoo chini.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi nchini, likiwa na wachuuzi wengi wakiuza matunda na mboga mbali mbali. Watu wamekusanyika kununua na kuuza, na kuna hisia ya biashara na maisha ya jamii. Inaonesha utamaduni wa soko la wazi nchini.

Mtaa wenye shughuli nyingi uliojaa saloon na biashara nyingine ndogo. Wateja wanaonekana wameketi kwenye viti vya plastiki wakisubiri huduma. Kuna mabango na matangazo yaliyoandikwa kando ya barabara yakionyesha maisha ya kila siku ya jijini.

Jengo la ghorofa lenye maduka mbalimbali ikiwemo duka la vifaa vya ujenzi na duka la mapambo ya ndani. Mabango ya matangazo yanaonekana yakiwa yamening'inia kwenye jengo. Kuna pia maonyesho ya vigae vya sakafu nje ya duka.

Eneo la ujenzi au ardhi tupu mbele na majengo kadhaa nyuma. Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa limejengwa au kukarabatiwa, na majengo mengine pia yamo nyuma. Anga la samawati safi na mawingu machache, kuashiria hali ya hewa nzuri.

Majengo kadhaa ya ghorofa yakiwa yamesimama chini ya anga lenye mawingu. Baadhi ya majengo yanaonekana bado yanaendelea kujengwa huku mengine yakionyesha ishara ya kukamilika. Kuna miti michache inayoonekana mbele na bomba refu ya chuma zilizozunguka.

Jengo la gorofa linang'ara usiku likiwa na mwangaza mzuri kutoka kwenye madirisha yake. Kuna mawingu mepesi, katika mbele kuna barabara iliyo wazi na miti inayopamba eneo. Mwangaza wa jiji unaonekana mbali ukionyesha uhai wa mazingira ya jiji usiku. Linaonekana kuwa sehemu ya makazi ya kisasa.

Bango la kampuni ya udalali wa mjengo uitwayo new relight yenye namba za simu za mawasiliano. Bango hili linaonekana kwenye nguzo karibu na ukuta wa umeme na kuna miti na nyaya za umeme juu. Chini kuna barabara yenye magari na watu.

Jengo refu la ghorofa nyingi, lina madirisha mengi. Ni jengo la kisasa. Lina makazi au mchanganyiko wa biashara na makazi. Kwa upande wa kulia, kuna mabango yanayoashiria uwepo wa maduka na huduma mbali mbali.

Majengo kadhaa ya kisasa ya ghorofa yakiwa yamejengwa kwa sehemu huku baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa bado yanaendelea kujengwa. Wafanyakazi wanaonekana wakifanya kazi kwenye maeneo ya ujenzi yenye rangi ya kijivu na kahawia.

Jengo refu la ghorofa likiwa na madirisha mengi ya kioo yanayoakisi anga la bluu na mawingu. Kwenye sehemu ya chini ya jengo kuna nango lenye neno to let likiashiria nafasi zinazopangizwa.

Majengo ya ghorofa jijini, yakiwa na madirisha yanayong'aa. Mbele ya majengo kuna uwanja wa kuchezea wa watoto, wenye bembea na vifaa vingine vya kuchezea. Anga ni la blue na jua kali, ikionyesha mazingira mazuri ya kuishi.

Majengo matatu yanayofanana yakiwa na milango mikubwa ya chuma nyeusi na kuta za saruji. Inaonekana kuwa ni majengo ya biashara au gala. Barabara ya lami iko mbele na nguzo za umeme pamoja na rundo la magogo liko juu yake.

Roshani ya kisasa yenye rangi ya njano na chuma kinachong'aa inayotoa mtazamo wa majengo mengine ya jiji na barabara yenye magari na watu. Anga ni la bluu safi ikionyesha mazingira mazuri ya makazi au biashara jijini.

Majengo marefu ya kisasa yanayo fikika vizuri yakiwa na kuta za matofari na sehemu zenye rangi nyekundu iliokolea. Yana madirisha yaliyo ngaa vizuri na anga la samawati linapendeza.

Hili ni eneo wazi la ardhi kavu likiwa na nyasi kavu na majengo kadhaa yakionekana kwa mbali, hii inaashiria maendeleo ya mali isiyohamishika au ardhi inayouzwa nchini labda katika eneo la viunga vya jiji au la vijijini ,anga ni la mawingu likiongeza hisia ya utulivu.

Hili ni jengo kubwa. Linaonekana kuwa nyumba ya kisasa ambalo bado liko katika hatua za ujenzi au ukarabati. Kuna ngazi imelalia ukuta wa mbele na mbele yake kuna rundo la mawe na udongo.

Mwonekano wa nje wa jengo la makazi au biashara. Mifumo ya umeme inaonekana juu ya paa. Eneo lina majani ya asili yaliyokua karibu na kuta za chuma za zamani zikiwa karibu na jengo.

Jengo la ghorofa likiwa na mabango ya To Let , ikionyesha huduma za mali isiyohamishika. Mbele yake kuna eneo la ujenzi au ghala la mbao. Anga ni la samawati na mawingu madogo.

Mlango mkubwa wa chuma ulio na rangi ya giza, ukiwa na bango lililoandikwa juu yake, lina ujumbe wa kuuza. Ikionyesha kuwa mlango huu ni wa biashara au nyumba itakayopatikana kwa mauzo. Mifano ya chuma kwenye mlango ina muundo ya kuvutia na mazingira yanaonekana kuwa ya jiji.

Nyumba ya ghorofa enye mwonekano mzuri. Mbele kuna langu kubwa la chuma lenye mapambo ya dhahabu. Ina madirisha mengi na paa la kijani huku ikionyesha muundo ya kisasa. Anga ni ya samawati na inaonekana kuwa na mwangaza mzuri wa jua. Manthari inaonekana kuwa safi na ilioandaliwa vizuri ikionyesha makaazi ya jiji.

Jengo la ghorofa, likiwa na uzio wa umeme mbele yake. Kwenye lango la jengo kuna bango jekundu na nyeupe lenye maandishi, For Sale 3 Bedroom Commercial Use na nambari ya simu. Hii inaashiria kua jengo linauzwa kwa matumizi ya kibiashara.

Majengo makubwa katika jiji, yanaweza kua maeneo ya biashara au makazi. Yana mchanganyiko wa usanifu wa kisasa na wa jadi. Anga ni la blue likionyesha hali nzuri ya hewa.

Hili ni jengo refu la gorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa jipya au limerekebishwa hivi karibuni. Lina bango la To Let likionyesha vyumba vya kupangishwa. Na pia mabango ya Omega Mabati na Miale Mabati labda yakiashiria biashara zinazohusika na vifaa vya ujenzi.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa, iliyo na bustani nzuri, iliyopambwa kwa nyasi na miti midogo. Ina madirisha makubwa na iko katika hali nzuri. Imejengwa katika eneo la makazi ya kifahari.

Hii ni nyumba ya kisasa na ya kifahari iliyojengwa kwa mtindo wa ghorofa. Iliyo na kuta za rangi ya manjano na buluu nyeusi. Inaonekana kama nyumba mpya au iliyorekebishwa ivi karibuni, ikiwa na maegesho mawili ya magari na paa. Inaashiria huduma za mali isiyohamishika.

Hizi ni rafa ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji, zilizopangwa kwa uangalifu katika duka kubwa. Kuna juisi, vimiminika, vya kupika na bidhaa nyingine nyingi. Zote zinaonesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana sokoni. sakafu inaonekana safi na kuna hisia ya utaratibu.

Hili ni jengo la biashara lenye maduka kadhaa likiwemo Quickmatt Supermarket, ambalo lina bango kubwa linalosomeka Fresh and Easy na 24 hours Open pia kuna maduka mengine kama Baus Optical na Bata. Kuna magari yalioegeshwa na watu mbele ya maduka hayo.

Sehemu ya ndani ya soko la fresh market ikiwa na rafa za bidhaa mbalimbali ,kuna miti wa palm ulio karibu na baraza na kauli mbiu ya' fresh market' inaonekana juu, katika friji kuna vinywaji mbalimbali kama soda na juisi huku mazingira ya ndani yakionekana kuwa ya kisasa na ya kuvutia.

Sehemu ya ndani ya duka la pombe. Kuna rafu nyingi zikiwa na aina mbali mbali za vinywaji vya pombe, kama vile divai, beer , na vinywaji vingine. Mwanga wa ndani unatoa hali ya kuvutia.

Maeneo ya kuhifadhi chakula ambapo bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye mifuko. Kila mfuko umewekwa na kifaa cha kupimia na kuna vyakula tofauti kama nafaka, karanga na vitafunwa. Mazingira yanaonekana safi na ya utaratibu yakionyesha njia ya kisasa ya mauzo ya chakula.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyojaa vinywaji vikali vilivyopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Njia kati ya rafu inaonekana wazi, ikionyesha urahisi wa kupita na kuchagua bidhaa. Hii inaakisi aina mbalimbali za vinywaji vinavyopatikana sokoni.

Hili ni kasa la kuonyeshea keki na bidhaa nyingine za mikate katika duka au mkahawa. Ndani yake kuna keki za aina mbalimbali , zilizopangwa vizuri sana.

Rafu ya duka ina bidhaa mbalimbali za chakula cha mbwa. Mifuko ya chakula ya aina tofauti, ikiwa na rangi na nebo mbali mbali. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu, zikitoa chaguzi nyingi kwa wateja.

Hili ni ingizo kuu la duka la Nivas likiwa na alama kubwa ya jina lake. Juu ya mlango kuna maneno karibu na fruits and vegetables . Mbele ya duka kuna wafanyakazi wawili wa usalama wakisimama. Duka linaonekana kuwa safi na limeandaliwa vizuri kwa wateja.

Hii ni sehemu ya duka la kisasa au duka la jumla lenye vyombo virefu vya uwazi vilivyo jaa karanga, kunde na bidhaa nyingine za chakula zilizopangwa kwa utaratibu. Inaonyesha mfumo wa ununuzi ambapo wateja wanaweza kujitotea bidhaa ambazo wanazitaka.

Sehemu ya duka la samaki ina aina mbalimbali za samaki na bidhaa za baharini. Samaki wamewekwa kwenye barafu ili kuhifadhiwa na kila aina ya samaki ina lebo ya bei.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa kuna wingi wa matikiti maji na parachichi zilizopangwa vizuri kwenye vibanda vyeusi. Mabango ya bei na matangazo ya ofa yanaonekana juu yakionyesha bei za bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa inaonyesha mashine, za kufulia, za kisasa zikiuzwa, kuna chapa mbalimbali, zimeandikwa bei zao. Juu ya rafu, kuna mabango ya matangazo ya bidhaa zingine za nyumba. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ikionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vyakula kama nafaka, vitafunio na bidhaa zingine. Bei zimeandikwa kwenye rafu na inaonyesha bidhaa zinazopatikana.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa la kisasa. Aina mbalimbali za mboga za majani kama spinachi, saladi na mimea mingine zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya kuuzia.

Ndani ya duka kubwa ya rejareja kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mwanamke mmoja anasukuma troli la ununuzi kuelekea mwisho wa njia ambapo ishara zinaelekeza kwenye sehemu za sabuni, dawa za wadudu na sabuni za kuoga.

Sehemu ya duka la vyakula iliyojazwa na aina mbalimbali za nafaka na karanga. Kila aina imewekwa katika vyombo vya uwazi, ikionyesha rangi tofauti na mwonekano wa kuvutia. Kuna lebo za bei zinazoweza kuonekana juu ya kila kasha. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyopangwa vizuri, huku wateja wakionekana wakichagua bidhaa.

Sehemu ya ndani yaduka kubwa la kisasa likiwalimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Watu wachache wanatembea namikokoteni ya ununuzi. Mabango ya bei na matangazo ya bidhaa yamening'inia juu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa . Sehemu ya matunda na mboga inaonekana wazi mbele, ikiwa na machungwa nyingi, tufaa na ndizi. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali, na mabango ya ofa na matangazo yameandikwa juu.